Daktari anatibu mgonjwa, huwa anaumwa meno, sasa daktari ametusaidia, anatumia mavitu zake na zile machuma zake, sasa ugonjwa pia atapona. Kwa kila la heri.

Mtoto ameletwa kwa hospitali inawekwa dawa kwa mdomo, mamake kwa red , daktari anavaa white . Naona mama anangalia mtoto wake, akiangalia mtoto wake anafurahia na huyo daktari anatibu.

Kuna jamaa hapo ako kwa hospitali ako na vesti na suruali na mkono amefungwa nikama amedungwa na kichwa naona ni kama amegongwa ako na bandage na analala kwa kitanda.

Naona daktari anavaa koti ya white na mwanamke anavaa jacket ya black ni daktari wa macho anapima macho na kuna microscope hapo iko kwa ndani ya nyumba na nyuma yao naona curtain iko na color ya red .

Daktari wa meno akiwa anaangalia mgonjwa wa meno uku wengine wakiwa kwenye foleni wanagoja pia kutibiwa. Daktari anaonekana akiwa amevaa barakoa na mkononi amevaa gloves za white .

Hapa naona mvua amenyesha sana imeharibu kila mahali. Kuna magari ya watu, miti na kila kitu. hata huyu mtu anamtolea mtu maji.